Mtaalamu wa tiba ya meno amevalia koti jeupe la kitabibu akimueleza mwanafunzi wa shule ya msingi darasani jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdoli wa mfano wa kinywa, anaelezea kwa upole na umakini akihamasisha usafi wa kinywa na meno tangu utotoni.

Mmomonyoko wa ardhi umetokea kwenye mtaro mkubwa karibu na makazi ya watu, ukiharibu miundombinu kama barabara na mitaro ya maji. Hali hii ni hatari kwa afya ya mazingira kwani husababisha uharibifu wa ardhi, uchafuzi wa vyanzo vya maji na kuhatarisha usalama wa watu.

Vyombo vya chuma vya hospitali vimewekwa ndani ya trei, vikiwa safi na tayari kwa matumizi. Baadhi ya vifaa vina mpira, mikasi na vifaa vya kushika au kukata; pia kuna sahani ya muundo wa figo na bakuli la chuma. Hivi vyombo hutumika kwenye matibabu au upasuaji kwa ajili ya kusaidia madktari kufanya kazi kwa usafi na usahihi.

Wataalamu wa afya wawili wa jinsia ya kike wenye muonekano mzuri na wakuvutia, wamesimama wake wamevalia nguo maalumu za kitaalamu; wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma wakiwakilisha hali na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye mwonekano mzuri na wa kuvutia amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta nzima ya afya.

Wataalamu wa afya vijana walio valia nguo maalumu, watanashati na wamevaa kwa kuvutia, wamesimama wakiwa wana tabasamu katika picha ya pamoja, wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma; wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye mwonekano mzuri na kuvutia akiwa amevalia vazi maalumu aina ya koti jeupe kwa ajili ya kujikinga, akiwa ndani akikagua dawa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu kwa ajili ya kutibia wagonjwa; anahakikisha anatoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mama aliYetoka kujifungua huku amevalia nguo ya kijani, ameketi juu ya kitanda cha chuma cha hospitali huku mkononi amembeba mtoto mchanga aliefunikwa vizuri, na nyuma yake kuna chandarua cheupe kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa malaria.

Mtoa huduma ya afya ya jamii akimchoma mtu sindano aliyekaa chini kwenye kiti anachoma sindano ya bega huku kainama vizuri na watu wengine wakisubiri huduma kwa tahadhari na utaratibu mkubwa sana ili kujilinda na magonjwa mbalimbali.

Mtoa huduma wa afya ya jamii wa jinsia ya kike aliyevalia kizibao cha njano, anawanywesha wanafunzi chanjo ya matone waliopanga mstari na kuvaa sare za shule zenye rangi nyekundu, chanjo hii ni muhimu kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali yaliyopo katika jamii.

Chupa ndogo yenye rangi ya ugolo imeshikiliwa mkononi mwa mtu ikiwa na maandishi Lavender juu yake, huu ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama ilivyo destuli kwenye tiba ya afya.

Chupa na glasi ya vioo zenye dawa mbalimbali zimepangwa vizuri juu ya kreti la mbao, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili nyingi nchini.

Kitunguu maji na ndimu ni mfano wa bidhaa ambazo hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za watu wengi waafrika na huwekwa kwenye vifungashio vizuri ili kuuzwa au kusambazwa kwa watu mbalimbali wenye matatizo.

Magome ya miti, mizizi, matawi, na matunda yaliyokaushwa hutumika kutengeneza dawa za asili za miti shamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwenye mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu nyingi za Afrika.

Kikombe cheupe cha chai ya malimao na tangawizi kimewekwa juu ya meza. Hutumika kwa faida nyingi ikiwa ni pamoja na kuimarisha kinga ya mwili na kutibu magonjwa mbalimbali kama dawa miti shamba. Harufu yake kali inadhihirisha matumizi yake muhimu katika tiba ya asili, ambapo watu hutegemea chai hii kwa ajili ya ufanisi mkubwa wa kuimarisha afya na kupambana na magonjwa sawasawa na pumu.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi ukiwa na mauwa yaliyo stawi vizuri, ya rangi mbalimbali katika shamba hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu .

Mmea mdogo wa rangi ya kijani kibichi, uliostawi vizuri kwenye bustani hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za watu wengi wa Afrika.

Chupa ndogo yenye kibandiko cheupe na maandishi umulavumba, ni mfano wa dawa za mitishamba, zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi sana. Zikitokana na mimea ya asili kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.